Kituo cha usambazaji wa umeme chenye miundo ya kisasa kimefungwa na vifaa vingi vya umeme vinavyosaidia kusambaza nguvu kutoka kwa mitambo hadi kwa watumiaji. Nyaya za juu, volti , transformer na nguzo za chuma vimepangwa kwa utaratibu juu ya sakafu ya mawe zikionyesha umuhimu wa miundo mbinu hii kwa maendeleo ya kisasa.

Miundo ya chuma yenye nyaya za juu ndani ya kituo cha usambazaji umeme kilicho wazi kikiwa na vichezi kama transfoma na visambazaji vya nguvu. Mandhari huakisi msingi wa miundo mbinu ya kisasa inayosaidia kueneza nishati kwa maeneo mbalimbali ya nchi.

Muundo mkubwa wa viwanda unaonyesha miundo mbinu ya kisasa ya uzalishaji wa nishati badala kwa kutumia mvuke kutoka ardhini. Mabomba ya chuma na moshi unaotoka kwenye mnara refu unaashiria shughuli ya kituo cha nguvu cha joto ardhi katika mazingira ya shambani yenye milima.

Transfoma ya umeme imefungwa juu ya nguzo ya mbao ya umeme, pamoja na nyaya na vifaa vingine vya kusambaza nguvu. Mandhari ya nyuma ina anga ya buluu yenye mawingu na miti midogo chini, ikiashiria miundombinu ya usambazaji wa umeme katika eneo la vijijini au pembezoni mwa mji.

Bawawa la maji limejengwa kwa nguzo kubwa za zege na milango ya kudhibiti mtiririko wa maji likiwa limejengwa juu ya mto au hifadhi. Upande wa kulia kunajengwa dongo lenye paa ya rangi ya zambarau na ngazi inayoelekea kwenye muundo wa bawawa. Mandhari ya nyuma yenye mti na kijani kibichi inaonyesha eneo ya asili ikiashiria umuhimu wa miundo mbinu.

Miundo ya chuma yenye nyaya nyingi huunda kituo cha usambazaji wa umeme kilicho wazi chini ya anga angavu la asubuhi. Bango lenye maandishi Ketraco upande wa kushoto huashiria usimamizi wa miundombinu hiyo ya mchanga wake katika upanuzi wa gridi ya kitaifa.

Gari maalum la huduma linaegeshwa pembeni mwa barabara huku likiinuliwa kwa mkono wa mashine likiweka wafanyakazi juu karibu na nyaya za umeme kwa kazi ya matengenezo. Mandhari ya miti mirefu na majani mengine inazunguka eneo hilo ikiashiria shughuli ya kiufundi katika mazingira ya kijani ya pembezoni mwa jiji.

Mfanyakazi amepanda ngazi ya rangi ya machungwa akifanya matengenezo kwenye nguzo ya huduma za umeme huku mwenzake akishika ngazi kwa uangalifu chini. Wamevaa helmeti na mavazi ya usalama na koni za tahadhari zimeanikwa barabarani kuonyesha mazingira salama ya kazi katikati ya mandhari ya mjini.

Mzinga miwili mirefu yenye nembo KenGeni, imesimama nyuma ya kituo cha viwandani kinachohifandhi mishati huku mapipa mekundu na gari nyeusi vikionekana mbele kwenye eneo la maegesho. Anga angavu na majengo ya kisasa yanatoa taswira ya utulivu wa kiwanda cha kuzalisha umeme kilicho na miundo mbinu ya kisasa.

Kituo cha umeme kimejaa minara mirefu ya kusambaza nguvu za umeme na vifaa vya kielektroniki kama vile transfoma na vivunja mzunguko. Sehemu hiyo imezungushiwa uzio wa usalama ikiashiria kuwa ni miundombinu muhimu wa usambazaji wa umeme katika jamii ya kisasa.

Wanenguaji wamevaliawa mavazi ya kitamaduni yenye madoadaoa ya chui. Wakicheza kwa ari huku muziki ya wa ara ya kienyeji ukiongoza mdundo, mandhari ya ndani ya ukumbi wenye ngazi nyekundu na vitambaa vya mapambo hutengeza hewa ya tamasha ya kitamaduni.

Nyumba za mabati na mbao zimesongamana kwenye ardhi ya mwinuko, zikiashiria hali ya maisha katika makazi yasiyo rasmi. Taka zilizotapakaa huibua changamoto za usafi, huku mazingira yakisema mengi kuhusu juhudi na changamoto za jamii.

KIkundi cha watu walivaa sare za kijani na vizibao vya kuangaza pamoja na grafu nyekundu kimesimama kwenye barabara enye maji. kando ya majengo ya bati moja wao anashika mwavuli huku wengine wakinyanyua mikono kuashiria mshikamano au hamasa ya pamoja.

Katika maabara yenye mwangaza wa kutosha, vijana waliovaa makoti meupe ya maabara wanashghulika kwa umakini na majaribio ya kemikali. Vifaa kama birika, silinda na bureti vinang'aa kwenye rafu za mbao huku chupa za kemikali zikiwa zimeandikwa kwa umakini. Mandhari ya kisayansi huakisi bidii ya maarifa na hali ya kugundua mambo mapya mapya katika taaluma ya Kemia.

Katikati ya mto tulivu ndege warefu wenye midomo iliyopinda hushuka taratibu kitafta riziki ardhini, mandhari ya kijani inatulia chini ya mwanga hafifu ikikumbatia utulivu wa asili.

Takataka nyingi za plastiki zimekusanyika kwenye dampu kubwa linaloenea hadi mbali, likifunika ardhi na kuathiri mandhari. Majengo na miti ya mbali yanajitokeza chini ya anga la mawingu yakionyesha athari za upotevu na usimamizi wa mazingira.

Uso wa simba unaonekana kwa ukaribu ukiwa na madhundo ya manyoya na mboni zenye nguvu zinazovutia. Maelezo ya ngozi na ndevu yanaoyesha ukubwa wa mnyama huyo na umaridadi wa asili yake ya kifalme.

Mamba wawili wamelala sehemu ya maji na sehemu ya ardhi na matope wakitulia kimnya huku miili yao mikubwa ikichukua nafasi ya mandhari. Ndege wadogo wawili wamesimama karibu nao wakionekana huru licha ya uwepo wa wanyama hatari karibu yao.

Mtu aliyevaa kofia ngumu ya manjano, vizibao vya kuonekana kwa urahisi na buti za manjano amesimama kwenye bustani iliyopangiliwa kwa makini. Anashika mimea kwa mikono miwili akionekana kuchangamka kwa kazi ya kilimo cha mjini au mandhari ya bustani. Majengo ya mabati nyuma yake huashiria makazi ya kawaida.

Maendeleo ya maji ya tope yanapita katikati ya vibanda vilivyojengwa kwa vifaa visivyo imara. Baadhi yake yakiwa yameharibiwa na mafuriko. Mtu mmoja ameketi juu ya miundo ya mbao karibu na mkondo huo hali inayoagiza athari za majanga ya asili katika mazingira yasiyo rasmi.

Kundi la tembo likiwa kwenye mazingira ya porini linaonekana likitembea karibu na kijito kidogo chenye majani ya maji. Mandhari ya kijani kibichi na mawingu angani linaonyesha utulivu wa mazingira ya savana.

Watu waliovaa buti za manjano, fulana za kijani na vizimbao vya kuakisi mwanga wanashirikiana kusafisha eneo la matope lililojaa taka. Juhudi zao zinaonyesha mshikamano wa kijamii na kujali mazingira kwa vitendo.

Majiko matatu ya chuma yanaandaliwa kwa matumizi ya kupika chakula kwa wingi katika eneo lililozingirwa ukutani na sakafu ya zege. Mtu alliyevalia aproni ya buluu amesimama mbele akiashiria shuguli ya kupika katika mazingira ya taasisi au huduma ya jamii.

Watu waliovaa makoti ya kijani na buti wanawalisha ndovu wadogo kwa kutumia chupa kubwa za maziwa katika eneo lenye udongo mwekundu. Mandhari ya miti na anga yenye mawingu machache huonyesha jitihada ya kuhifadhi wanyama pori na malezei ya mandovu wachanga.

Kobe wawili wamesimama kando ya mto kwenye udongo wenye unyevunyevu wakielekea maji huku miili yakionekana iki Reflect kwenye maji. Magamba yao yenye alama za kipekee yanaonyesha jinsii wanavyostarehe katika mazingira yao ya asili.

Maji ya mafuriko yanatiririka katikati ya makazi yakichanganyika na taka na mabaki ya ujenzi kwenye kingo zake. Majengo yanayoathirika na angani ya mawingu yanatoa picha ya changamoto za miji yenye mifumo duni ya mifereji na usimamizi wa taka. Taswira hii ni sauti ya ukimya unaohitaji suluhisho endelevu na mshikamano wa jamii.

Mamba wawili wamelala kwenye miamba karibu na muundo wa zege. Mmoja akiwa amepumzika kichwa chake juu ya mwili wa mwenzake. Ukimya wa mandhari na karibu yao nyasi chache huipua hisia ya utulivu wa kiasili uliojaa nguvu ya kisayansi sawa na masomo ya ushirika wa viumbe wasiotarajiwa kuwa wapole.

Mbuni kadhaa wanatembea kwenye wanda wa majani huku majengo marefu ya kisasa yakionekana kwa mbali. Mandhari hii inaonyesha mkutano wa mazingira ya asili na maendeleo ya mijini.

Wafanyakazi watatu wameshughulika kwenye eneo la ujenzi la mjini. Wawili kati yao wakiwa ndani ya mtaro wakichimba kwa kutumia zana huku mmoja akiwa nje akifuatilia kwa makini. Mashine kubwa ya JCB inaendelea na uchimbaji ikiambatana na magari mawili ya rangi ya bluu yakiwa pembeni ya mtaro.

Mti mmoja wenye majani mengi unasimama karibu na bwawa ndogo likizingirwa na nyasi na mimea ya kijani na ya kuvutia. Mawingu meupe yanazunguka anga ya buluu yakikamilisha mandhari tulivu la eneo la asili lisilo na ujenzi wowote.

Swara mdogo mwenye pembe fupi amesimama kwenye eneo lenye majani mabichi lililojaa miti na vichaka. Mandhari ya asili na utulivu vinaonyesha maisha ya mnyama hyo katika mazingira yake ya kawaida ya porini.

Mtu mmoja anatimuka kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na miti na majani, akiedelea ndani ya msitu wenye utulivu. Nguo za michezo anazovaa na mandhari ya kijani kibichi inaonyesha harakati ya mazoezi au matembezi ya afya katika mazingira ya asili.

Njia ya mbao inapita katikati ya mandhari yenye mimea yenye afya na rangi ya kijani kibichi. Mazingira haya yanatoa hali ya utulivu kana kwamba ni mahali pa kutembea na kutafakari.

Watu watatu wanashughulikia kuondoa taka kando ya mto uliojaa uchafu, mmoja akiwa amevaa overalli ya kijani akitumia kifaa kuchimbua. Mwingine akipanda juu ya kifusi karibu na mti na wa tatu akishughulika kwa mkono. Mandhari inaonyesha juhudi za usafi na urejeshaji wa mazingira yaliyoharibiwa na taka au mafuriko.

Mabaki ya majengo yaliyosambaratika kutokana na mafuriko yamegubikwa na maji ya matope yanayotiririka polepole. Watu wengi wamekusanyika wakitazama kwa tahadhari baadhi wakijaribu kupitia kwenye uchafu uliobakia. Ishara ya changamoto kubwa inayowakumba katika mazingira haya.

Wanaume na wanawake wamevaa mavazi ya kitamaduni yaliyojaa rangi na mapambo ya kipekee, kuonyesha utambulisho na uridhi wa jamii yao. Mikufu ya shanga, mavazi ya ngozi na vinyago vya kichwa hutangaza uzuri wa mila na desturi katika mazingira ya asili yenye mandhari ya kijani.

Pundamilia wawili wamesimama karibu katika uwanja wa majani, mmoja akiwa ameegemea kichwa chake juu ya mgongo wa mwenzake kwa utulivu. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu likionyesha tofauti ya kuvutia katika maisha ya porini na maendeleo ya mjini.

Rundo wa taka za plastiki limetanda kwenye maji machafu ikizungukwa na uotwa mnene wa kijani unaoshindwa kufunika uchafu huo. Mtu mmoja aliyevaa fulana ya buluu amesimama katikati ya maji hayo akitoa taswira ya ukatili wa uchaguzi wa mazingira katika maisha ya kila siku.

Ni simba mwenye manyoya ya dhahabu anatazama moja kwa moja kwenye kamera huku ulimi wake ukiwa nje kidogo. Kama ishara ya utulivu au uchokozi wa kirafiki, uzio wa chuma unaotenganisha mnyama na mpiga picha. Unaonyesha mazingira ya hifadhi au bustani ya wanyama.

Pundamilia amesimama karibu na mti katika eneo lenye majani yaliyokauka na udongo wa vumbi. Akitazama upande wa nyuma kwa utulivu. Mistari yake ya kupendeza ya rangi nyeusi na nyeupe inaangaza dhahiri. Ikiweka mvuto wa pekee wa uzuri wa asilia ya wanyamapori.

Mtu aliyevalia koti ya kijani na kofia nyeupe anamlisha ndovu mchanga kwa kutumia chupa kubwa ya maziwa. Huku, ndovu huyo akinyonya kwa hamu na maji yakimwagika kidogo kutoka mdomoni mwake. Mandhari ya miti na majani yaliyopo nyuma yanaeleza kuwa tukio hili linatokea kwenye hifadhi au kituo cha uokoaji wa wanyama.

Twiga amesimama kwenye uwanja wenye nyasi na vichaka akiwa na alama yake maarufu za madoa ya kahawia juu ya ngozi yenye rangi hafifu. Mandhari ya kijani kibichi inayozunguka inaonyesha mazingira ya asili ya wanyama pori katika eneo la savana.

Mwangaza wa jua unamulika juu ya mandhari yenye uoto wa kijani kibichi, huku mawingu meupe yakielea taratibu angani na kutoa mandhari tulivu. Milima ya mbali inachomoza kwa utulivu, ikichangia uzuri wa asili uliotulia na unaonekana kutovurugwa na shughuli za kibinadamu.

Kwa jua kali na barabara ya changarawe, mtu anasukuma mkokoteni uliojawa na midumu ya maji huku akipambana na hali ya maisha. Kazi yake inaakisi juhudi za kila siku za kutafuta huduma muhimu katika mazingira yenye changamoto.

Miti mirefu yenye majani yaliyoshiba imesambaa katika sehemu ya uwanja wa kijani ikitoa kivuli cha asili na mandhari ya kuvutia. Meza ya mviringo na picnic imewekwa katikati ikiwa sehemu mwafaka ya kupumzika, kukusanyika na familia.

Mwanamke ameinama akijaza maji kwenye ndoo na mitungi mbalimbali kwenye eneo la makazi duni huku mwenzake akiwa amebeba mitungi tayari kuondoka. Mavazi ya kawaida, nyumba za mabati na nguo zilizotundikwa hewani huonyesha maisha ya kila siku katika mazingira yenye changamoto ya upatikanaji wa huduma.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wanatumbuiza ndani ya ukumbi wenye viti vya njano vilivyopangwa kwa mstari. Baadhi wao wanapiga ngoma huku wengine wakicheza kwa nguvu na utaratibu wakionyesha uridhi wa msingi na dansi za jamii ya kiafrika.

Simba mwenye manyoya mazito ya kahawia amelala kwa utulivu ardhini akionekana kupumzika bila wasiwasi. Uzio wa waya unaozunguka eneo lake pamoja na jua kali linaloangaza huonyesha ari ya kifungo na utulivu wa asili yake.

Kundi la ng'ombe, kondoo na mbuzi linachungulia katika maeneo ya malisho kila kundi likiwa limejipanga pande tofauti za uwanja. Mandhri ya kijani na anga la mawingu linatoa hisia ya utulivu wa maisha ya vijijini.

Mtu aliyevalia nguo za giza na buti za matope anatembea kwenye ardhi iliyojaa matope huku amebeba ndoo na gunia kubwa kwa juhudi. Nyuma kuna mabanda ya baadhi yenye rangi tofauti pamoja na nguo zilizoning'inizwa zikionyesha mazingira ya makazi yasiyo rasmi yenye changamoto ya maisha ya kila siku

Maeneo yenye majengo ya makazi yamezungukwa na taka nyingi zilizotapakaa ardhini bila mpangilio. Ikionyesha uzembe wa usimamizi wa mazingira. Jua linang'aa juu ya anga safi lakini uchafu ulio chini huashiria changamoto kubwa kwa afya na ustawi wa jamii.

Kifaru watatu wamesimama kwenye uwanda wa kijani kibichi. Mmoja akiwa anaangalia kamera na wengine wakielekea upande mwingine kwa umbali. Daraja refu linapenya mandhari. Likionyesha mwingiliano wa mazingira ya asili na maendeleo ya miundombinu.

Watoto wameketi kwenye ardhi ya mchanga, wakifurahia chakula kilicho kwenye sahani zao huku wengine wakitafuna kimya kimya. Ukuta wa kijani wa jengo iliyoko nyuma huongeza rangi ya mazingira ya kijamii yenye ukarimu.

Mti wenye matawi yaliyotandaa umechomoza kwa umbo wa kiburi dhidi ya anga lenye machweo ya jua yenye rangi ya dhahabu, machungwa na waridi. Mandhari hii tulivu huibua hisia utulivu, tafakari na uhusiano wa kina na asili.

Kikundi cha watu waliovalia sare ya reflector wanajihusisha na usafishaji wa maji iliyojaa taka kwa kutumia makasi na reki. Pembeni taka nyingine zimerundikwa kwenye kiungo huku nyumba ya kuelekezwa kwa mabati zikitazama shughuli hiyo. Kuashiria juhudi za kijamii za kurejesha usafi wa mazingira ya mjini.

Nyungu na tembo wanachunga kwenye savannah yenye nyasi ndefu na miti ya miacacia wakifurahia utulivu wa asili. Nyuma yao mandhari ya miji ya kisasa yenye majengo marefu inaibuka ikionyesha mkutano wa ajabu kati ya mazingira ya mwituni maendeleo ya mijini.

Biashara yenye shughuli nyingi na magari, pikipiki na watu wakitembea huku mabasi na magari madogo yakiwa yameegeshwa pembeni. Kando kuna vibanda vya biashara na majengo ya makazi yanayoonyesha mazingira ya mtaa yenye shughuli nyingi za kila siku.

Barabara enye shuguli nyingi imejaa pikipiki na mabasi yaliyopambwa kwa matangazo, ikiwa na madereva waliovaa kofia za usalama na zijiabao vya kielekezi. Majengo ya kibiashara yenye nembo maarufu kama Sony yanaonekana nyuma yakichangia mandhari ya maisha ya mjini.

Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara karibu na karavati yenye culvert wakionekana kushughulika au kusubiri usafiri mbele ya ukuta wenye mabango. Gari lenye rangi angavu limeegeshwa nyuma yao likikamilisha mandhari ya mtaa wenye mwingiliano wa kijamii na miundombinu ya mjini.

Maisha ya mjini yanaonekana katika eneo la magari ya usafiri wa umma yaliyochorwa kwa rangi angavu na maandishi ya kuvutia. Watu mbalimbali wanapita na kusimama pembeni wakishiriki shuguli za kila siku kwenye barabara yenye pilkapilka nyingi.

Magari ya usafiri wa umma yamejaa katika makutano ya barabara, yakisubiri mwanga wa taa za trafiki ili kuendelea na safari. Mandhari ya mvua iliyoisha inaangaza barabara iliyolowa, huku majani na vichaka vikituliza mazingira ya mjini.

Basi lenye rangi ya kijani limeegeshwa miongoni mwa mengine katika kituo cha mabasi likiwa limeandikwa City Hoppa na kuorodhesha maeneo yanayohudumiwa kama Airport, Jogoo road na City stadium. Watu wamesimama karibu na mabasi haya wakiwa katika harakati za kila siku huku jengo la ghorofa na miti ya minazi vikiwa nyuma vikiongeza haina ya eneo la hilo jiji.

Matatu za kisasa zenye rangi angavu, zimesimama katika kituo cha usafiri katikati ya jiji, zikiwa na maandishi ya ubunifu. Abiria wanapanda na kushuka huku mazingira yakionyesha shamra shamra za maisha ya kila siku Nairobi.

MAgari ya abiria yamepakiwa pembeni ya barabara yenye miti hukumoja likonyesha maandishi ya city shuttle na nambari ya usajili KBR 343B . Abiria wanasubiri kupanda huku mabasi yakionyesha ruti maarufu ya 33 inayoelekea maeneo kama Utwala, Shoters na Benedikta.

Magari na pikipiki yanapita barabara yenye shughuli huku watu kadhaa wamesimama upande wa kushoto karibu na uzio. Majengo ya ghorofa na miundo ya taa za barabarani huunda taswira ya jiji lenye harakati za kila siku.

Polisi wawili wa usama wamesimama barabarani wakizungumza na madereva mtiririko wa magari na kuhakikisha kila mmoja anaendeleakwa utaratibu. Daraja la waendanao kwa mguu linaonekana nyuma kuongeza sura ya usanifu wa mji likichangia uzuri wa mabadiliko na maendeleo yanayoendelea.

Basi za rangi tofauti zimeeegeshwa kando ya barabara katikati ya msongamano wa watu na magari. Polisi wa usalama barabarani wanadhibiti hali ya usafiri mbele ya majengo yenye mabango ya matangazo na huduma mbalimbali.

Magari na pikipiki vinaelekea upande mmoja katika barabara ya mji iliyo na shughuli nyingi huku watu wakitembea kando ya uzio uliofungwa na safu ya taa za barabarani. Majengo ya ghorofa yaliyo upande wa kulia yamepangwa na mabango ya matangazo ikiwemo tangazo la shule ya Good Testimony School lenye picha za watahini wanaotabasamu.

Askari wa usalama amesimama karibu na mabasi mawili ya umma yakisimamia shughuli za barabarani katikati ya mzunguko wa magari na watu. Jengo kubwa la kihistoria linaonekana nyuma yao likizungukwa na mabango ya kibiashara yanayoangaza kwa rangi na ujumbe wa kiteknolojia.

Barbara kuu yenye magari mbalimbali inaonekana ikiwa na mwendo wa kawaida huku pande zote mbili pembeni mawaendeshaji, pikipiki wawili waliovaa kofia ngumu wakiwa waneegesha kando ya barabara.

Magari y usafiri ya umma yamesimama kando kando ya barabara, kila moja likiwa na rangi na alama tofauti zinaonyesha huduma mbalimbali. Watu wanapita na wengine wameismama karibu wakishugulikia katika pilkapilka za jijini.

Barabara yenye mzunguko wa magari kwa pande mbili imegawanywa na katikati iliyojaa majani ambako ng'ombe wamejilaza kupumzika. Pande zote za barabara kuna magari, pikipiki na watu wakitembea huku majengo ya kibiashara na kijamii yakionekana upande wa nyuma.

Mwanamke amesimama barabarani karibu na kibanda cha miwani akiwa amevaa mavazi ya michezo ya kijani na nyeusi. Mazingira yanaonekana ni ya mtaa wa biashara yenye watu wengi na magari yaliyopaki pembeni.

minibus yenye rangi ya zambarau na kijivu limeegeshwa katika jiji la Nairobi likiwa na maanyya blessings huko mbele. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda huku masaa ya matangazo za jiji ikiongeza shamra shamra za maisha ya kila siku mjini.

Basi anina ya Gcar limeegeshwa kando ya barabara ya mjini likiwa limepambwa kwa matangazo ya kidini na miundo ya kuvutia. Bango la upande linaorodhesha vituo vya usafiri kama Gidhurai, Kahawa na Ruiru pamoja na nambari za mawasiliano kwa wateja.

Mabasi ya kijani yenye maandishi ya hopa yameegeshwa barabarani huku watu wakisimama karibu wakisubiri huduma ya usafiri. Bango kubwa lililoshikwa na abiria wawili linaonyesha nne sita na orodha ya vituo maarufu kama NRB Hospital, DoD, Yaya, Kawangware na mengineyo. Mandhari hii huakisi harakati za kila siku za usafiri.

Basi ya rangi ya buluu na nyeupe yenye maandishi ya KBS imesimama kando ya barabara jijini, huku wakionekana wakipanda au kupita karibu nayo. Ishara za safari zinaonyesha maeneo maarufu kama Pipeline na Mombasa road ikiashiria huduma ya usafiri katika mitaa ya Nairobi.

Abiria wanasimama karibu na basi la kijani na nyeupe la citi hoppa next, lenye nambari saba mbili nne wakiwa kwenye stendi ya miji yenye shughuli nyingi. Majengo marefu na miti ya minazi yanazunguka mandhari hio yakichangia mandhari ya kisasa yenye harakati za kila siku.

Basi yenye maandishi ya Paradise System ama Rukagina sacco limeegeshwa katikati ya mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi huku abiria na wauzaji wa tikiti wakijipanga kwa safari kuelekea maeneo kama Githurai 44 na Kahawa West. Mabango ya bei ya orodha ni ya vituo kama Thika Road, Zimmerman, Kamiti Prison yanaonyesha huduma ya usafiri wa umma inayochangamka katika mazingira ya jiji.

Basi la rangi ya kijani na majani liko katikati ya barabara, likiwa limeandikwa citi hoppa kwenye kioo cha mbele. Nambari ya usajili kbt 248d. Pamoja na nambari 370 pembeni zinaonyesha kuwa ni gari za usafiri wa umma mjini Nairobi.

Mabasi yenye maandishi veteran na Moana yamesimama, huku watu wakitembea na polisi wakisimamia usalama. Bango la matangazo limeeleza kuhusu maonesho ya afya ya Kenya Pharma Health Care yaliyopangwa kufanyika Aprili.

Gari ndogo la abiria la rangi ya buluu na manjano limeandikwa NNK shuttle, huku nambari ya usajili ikiwa KBB 091W. Mabango yaliyowekwa juu yake yanataja maeneo maarufu kama westlands, chiromo, safaricom, kabete na kikuyu, yakionyesha msururu wa vikiwa vinavyohudumiwa na magari hilo la umma jijini Nairobi.

Mabasi ya rangi ya zambarau na kijani yanatoa huduma ya usafiri katika eneo la mjini. Huku watu wakishiriki katika mzunguko wa abiria na uelekezaji wa safari. Mabango yaliyo juu yanataja vituo maarufu kama Wally Road, Haringam, na Kawangware. Yakielezea mtandao wa njia za mijini unaounganisha maeneo mbalimbali ya jiji.

Gari la abiria aina ya Isuzu limeegeshwa barabarani huku watu wakipanda kwa utaratibu. Baadhi yao wakiwa wamevalia sare rasmi. Mabango kwenye gari yanaeleza nauli kwa njia ya Kenyatta likionyesha usafiri unaoendeshwa kwa mpango maalum wa shirika la Enabled Shuttle.

Magari na Mabasi yanapita Kwa Kasi katika barabara yenye msongamano, huku watu wakitembea na kusimama pembezoni mwa lami katika mandhari ya jiji lenye shuguli nyingi. Jengo la kofa college limeonekana nyuma ya miti na tangi la maji likionyesha uwepo wa taasisi ya rimu katikati ya mtaa wenye wakazi wengi.

Basi hili lenye mapambo ya kupendeza limeegeshwa kando ya bara bara huku likiwa limeandiwa Cratons Sacco na linahusishwa na maeneo maarufu kama Kiambu, Two Rivers na Karura. Mtu aliyevaa suti ya buluu anaonekana kushughulikia karibu nalo huku milango ya basi ikiwa wazi kuonyesha vitu vya abiria. Mandhari hii huakisi maisha ya kila siku ya usafiri wa umma mjini.

Watu wanashughulika katika eneo la biashara na usafiri, ambapo gari ya Kiriani Othaya Express imeegeshwa kando ya ofisi ya Sacco lenye rangi angavu na mabango ya matangazo. Mazingira yanaonyesha harakati za kila siku za kusafiri, kununua bidhaa au kutuma mizigo katika mtaa wenye shughuli nyingi.

Mandhari ya barabarani inaonyesha gari likiwa safarini huku kioo cha pembeni kikiwa wazi kidogo na barabara ya lami ikigawanywa na vizuizi vya zege. Nyuma daraja la waenda wa miguu na mabango makubwa yameambatana na mchanganyiko ya miti yenye maua na waridi yakipa tukio sura ya utulivu wa safari ya mjini.

Barabara yenye msongamano wa magari kama: mabasi, malori, pikipiki na magari madogo inakatiza katikati ya mandhari ya mji. Mbele, uzio upande wa kushoto ng'ombe mmoja anachunga majani karibu na jengo la viwanda. Hali inayochanganya maisha ya mji na vijiji katika mazingira moja.

Matatu ya kisasa yenye mapambo ya kuvutia imepambwa kwa maandishi na michoro ya kuvutia ikiwemo Stormtroopers wa star wars na maneno kwa vigang and the na cool story bro . Abiria wanapanda kwa utaratibu huku wengine wakipita kando yake kwenye mtaa wenye shughuli nyingi.

Sehemu ya ardhi ina matope na maji taka yaliyojaa karibu na bomba la chuma lililozikwa nusu huku vipande vya taka kama plastiki na karatasi vikiwa vimetapakaa pembeni. Mandhari inaashiria shughuli ya ujenzi au ukarabati wa mfumo wa maji taka katika mazingira yenye changamoto ya usafi.

Balbu ya shamba yenye mpini wa manjano umeunganishwa na bomba jeusi kupitia viunganishi vya plastiki vya bluu ikiwa imetua juu ya ubao pembeni ya nyasi. Mpangilio huu huakisi teknolojia ya kudhibiti wa mtiririko wa maji katika mfumo wa umwangiliaji au usambazaji wa maji.

Sehemu ya ndani inaonekana kuwa ya makazi au biashara ikiwa na ngazi zilizowekwa vigae vyeupe na mpini wa chuma mweusi upande wa kushoto. Pembeni nyingine ina pipa ya rangi ya bluu kisanduku cha karatasi juu yake na kikapu cha plastiki chenye mfuko wa takataka kuashiria shughuli za kila siku katika mazingira yenye rangi nyingi.

Mirija mikubwa ya plastiki ya blue na nyeusi imeviringwa kwa ustadi ardhini. Kila moja ikiwa imefungwa kwa kamba za kijani ili kuepuka kusambaratika. Mazingira ya miti na vifaa vya ujenzi pembeni huashiria maandalizi ya miradi wa miundo mbinu, huenda ni ule wa umwagiliaji au usambazaji wa maji safi.

Gari la kijani limeegeshwa kando ya barabara likiwa limepakia mizigo mbalimbali kama mifuko na vifaa vya kubebeka. Watu wawili waliopo juu ya gari hilo wanaonekana wakipanga au kupakua mizigo, wakishughulika katikati ya majengo na nyaya za umeme zinazoonyesha mazingira ya jiji.

Maporomoko ya maji yanashuka kwa nguvu kutoka kwenye miamba yakivuka hewa kwa mvuke mwepesi unaongaa kama ukungu wa asubuhi. Mandhari ya kijani unayozunguka yanatoa utulivu wa kuvutia huku sauti ya maji ikichangamka kama wimbo wa asili.

Mlango wa duka umeandikwa matangazo mbalimbali inayohusiana na huduma za maji safi, icepop na bidhaa za baridi. Ndani kuna mitungi mikubwa ya maji na mandishi yanayosisitiza ubora wa huduma inayotolewa.

Bomba kubwa la chuma limetandazwa kwenye muundo wa kuwezekwa likiwa limeunganishwa kwa wali wenye mpini mwekundu na bomba ndogo upande wa kulia. Vifaa vya kushikilia bomba moja na nyaya zinazoipa nguvu vinaonyesha utaratibu wa kisasa au usambazaji wa mitambo katika mazingira ya viwanda.

Takataka mbalimbali zimetapakaa kwenye ardhi yenye majani karibu na kijito kinachopita katikati ya makazi ya watu. Majengo ya ghorofa na miti ya kutawanya yanachangia mandhari ya eneo lenye changamoto za usafi na mazingira.

Mitambo ya kusafisha maji imewekwa kwa ustadi dhidi ya bango yenye mandhari ya matone ya maji na mawimbi ya buluu. Mabomba pampu na kichunjio cha buluu huashiria teknolojia ya kisasa inayolenga kuboresha usafi na upatikanaji wa maji salama.

Maji yanatiririka kutoka kwa bomba la kisasa lililowekwa juu ya sinki safi yakimeta kwa mwanga wa dirisha la jikoni. Ua ndogo ndani ya chupa ya kioo kando ya bomba huongeza uzuri wa mazingira huku sabuni na vifaa vya kupika vikiwa vimepangwa kwa utaratibu nyuma yake.

Muundo tata wa bomba za chuma na vali umeunganishwa kwa ustadi na bolt . Ikionekana kuwa sehemu ya mfumo wa kiwandani wa kudhibiti gesi au maji. Ina sensor na nyaya za umeme ikijumuisha cables ya bluu na nembo ya onyo kwenye vali. Zikisisitiza usalama na udhibiti wa hali ya hewa au mzunguko wa mitambo.

Maji masafi yanatoka kwa nguvu kupitia bomba la chuma lenye mpinduko ikigonga ardhini na kutengeneza mapofu na miripuko mdogo. Mimea ya kijani iliyozunguka inatoa dalili za mazingira ya shambani au bustani ya nje inayotegemea mfumo wa umwagiliaji.

Gari la kijani linaelekea mtaani likibeba abiria walioketi juu yake pamoja na mizigo mbalimbali iliyoning'inizwa nyuma. Ujumbe wa simple direct na 80kph umeandikwa kwa uwazi ukionyesha kampuni na kasi ya usafiri.